Madktari wawili wa meno (wakike na wakiume) wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa aliyelala juu ya meza akiwa amepanua kinywa akichomwa sindano ya fizi.

Mama pamoja na mtoto wa kike wakiwa maweshikilia miswaki, ambayo ina dawa ya meno, wakiwa wanajitayarisha kwa ajili ya kusafisha kinywa, wakitumia miswaki hiyo waliyoishika.

Daktari aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu, akiwa anatoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda, akiwa amepanua kinywa na daktari akitumia vifaa mbalimbali kung'oa jino la mgonjwa huyo.

Madaktari wawili wa meno wa jinsia ya kiume wakiwa wanasaidiana kutoa huduma za matibabu kwa mgonjwa wa kike aliyelala juu ya kitanda akiwa amepanua kinywa.

Walimu pamoja na wanafunzi wakiwa katika eneo lenye uwazi mkubwa, lililo na nyasi fupi za rangi ya kijani. Mwalimu akiwa anawafundisha umuhimu wa upandaji wa miti, wakiwa wanafanya zoezi la upandaji wa miti katika eneo hilo.

Mazingira hatarishi yaliyo na maji machafu yaliyotuhama na kuziba barabara, ambayo inatumiwa na vyombo vya moto ambavyo ni magari na watembea kwa miguu, kukiwa na magari yanayojaribu kuvuka pamoja na watu.

Mazingira mazuri na ya kuvutia yaliyofanyiwa usafi yakiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani na bustani yenye maua ya kupendeza, kukiwa sehemu za barabara zilizotengenezwa kwa ajili ya wapita kwa miguu.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wanafanya zoezi la upandaji wa miche midogo ya miti, wote wakiwa wameweka mkono mmoja kwenye ardhi pembezoni mwa mti, kuonyesha ni ishara ya umoja na wanajali au kutunza mazingira.

Vijana wa kiume akiwa anafanya shughuli ya uchafuzi wa mazingira, kwa kutupa makopo ya plastiki kutoka kwenye gari na kuyaweka sehemu ambayo sio sahihi au hayahitajiki hapo.

Mazingira ya hospitali ambapo kuna majengo yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma. Nje kukiwa na ukoka au bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, upande wa idara ya upasuaji.

Jengo kubwa ambalo ni hospitali ya kisasa ikiwa na korido yenye sakafu ya rangi nyekundu, kukiwa na madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo, na sehemu za kukalia viti ambavyo vinatumika na watu wanaosubiri kupatiwa huduma mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ni daktari aliyevaaa koti refu la rangi jeupe akiwa ameketi ndani ya ofisi yake huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, karatasi pamoja na kalamu nyuma yake kukiwa na rafu ya mbao yenye vitabu vya aina mbalimbali.

Madaktari pamoja na wasaidizi wao wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya kijani, kofia kichwani na barakoa; wakiwa katika chumba cha upasuaji wakitoa matibabu kwa mgonjwa, aliyelazwa juu ya meza wakitumia vitu mbalimbali.

Wauguzi wawili wa afya waliovaa mavazi ya bluu bahari na mwingine alievaa blue iliyokolea, wakiwa katika sehemu zao za kazi moja akiwa anaandika makaratasi kwa kutumia kalamu na mwingine akiwa anabonyeza kibodi ya kompyuta.

Kundi la wauguzi wa afya ambao wamesomea matibabu mbalimbali ya magonjwa yanayotokea katika mwili wa binadamu, wakiwa wamekaa kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama nyuma yao.

Mama akiwa katika chumba cha wodi ya hospitali, ambapo anamtazama mtoto mchanga alielazwa katika kitanda akiwa amefunikwa mashuka ili asiweze kupatwa na baridi.

Mtoto mdogo akiwa katika kliniki ya wamama wajawazito na watoto wachanga, ambapo wanafuatilia maendeleo ya ukuaji wa mtoto chini ya miaka mitano, kwa kupimwa uzito wakitumia kifaa maalumu au mizani.

Mama akiwa katika chumba cha wodi ya hospitali, ambapo kuna mtoto mchanga amelazwa katika chumba kidogo kilichotengenezwa kwa plastiki, kikiwa na matobo makubwa ambayo humsaidia kupata hewa safi.

Muuguzi wa kike aliyevaa mavazi ya rangi ya bluu ambaye amebobea katika magonjwa ya watoto, akiwa amembeba mtoto mchanga aliyefunikwa mashuka ili asipatwe na baridi akimlaza juu ya kitanda.

Mama akiwa ameketi kwenye kiti ambacho kipo ndani ya chumba cha hospitali, akiwa amempakata mtoto mdogo, ambaye amevalishwa mashuka ili asiweze kupatwa na baridi.

Madaktari wawili waliova mavazi ya rangi ya kijani kofia kichwani na barakoa, waliobobea katika magonjwa ya watoto wadogo, wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mtoto mchaga aliyelazwa juu ya kitanda.

Mama akiwa ameketi katika kiti cha plastiki akimpakata mtoto mchanga ambaye amemvalisha mashuka ili asipatwe na baridi, akiwa anamsikiliza mama mwenzake anayempa elimu juu ya malezi ya mtoto mchanga, akitumia kitabu alichokishikilia mkononi.

Madaktari wawili ambao wamebobea katika magonjwa ya watoto wachanga wakiwa wanampa huduma za matibabu mtoto mdogo ambaye amelazwa katika kitanda kilichopo ndani ya chumba cha hospitali.

Muuguzi wa afya akiwa anahakikisha usalama wa watoto kwa kuwakagua hali zao kiafya kama zipo sawa, kwa watoto wadogo wenye umri chini ya miaka mitano, ambao wamevaa sare za shule.

Daktari wa kike alievaa mavazi ya rangi meupe akiwa anamchoma mtoto mdogo sindano ya chanjo, ambayo inamsaidia kumlinda dhidi ya maambukizi ya magonjwa mbalimbali, mtoto huyo akiwa amepakatwa na mama yake.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kutokana na vitu mbalimbali, kama: vile magome ya miti, mizizi, majani, matunda au mbegu, kisha kuhifadhiwa vizuri katika makopo madogo, yakiwa na vibandiko ambavyo vinaonyesha magonjwa yanayotibu.

Dawa za asili ambazo zimetengenezwa kutokana na vitu mbalimbali, kama vile magome ya miti, mizizi, majani, maua na begu, zikiwa zimehifadhiwa katika makopo kila mmoja kikiwa na kibandiko ambacho kinaonyesha magonjwa inayotibu.

Dawa za asili zilizopo katika mfumo wa kimiminika ambao umetengenezwa kutokana na vitu mbalimbali kama vile: magome ya miti, majani, mbegu au mizizi ambayo imechemshwa na maji yake kuhifadhiwa kwenye makopo, yakiwa na vibandiko yanayoonyesha magonjwa inayotibu.

Mmea uliostawi vizuri na kutoa majani ya rangi ya kijani, ambayo huandaliwa vizuri kwa kuchemshwa au kupondwa pondwa, na kutumika kama dawa ya asili kwaajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kwenye mwili wa binadamu.

Majani ya mmea yakiwa yamewekwa juu ya kibao kilichotengenezwa kwa kutumia mbao, ambayo huandaliwa vizuri na kuwa dawa ya asili inayotibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Uandaaji wa dawa za asili kwa kuchanganya majani mabichi pamoja na maji kisha kuchemshwa ambapo ukinywa maji hayo itakuwa ni dawa ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kutokana na vitu mbalimbali kama vile: magome ya miti, mizizi, majani, matunda au mbegu; kisha kuhifadhiwa vizuri katika boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, likiwa na maandishi yenye jina la dawa hiyo pamoja na magonjwa inayotibu.

Mkono ukiwa una chuma jani la mmea ambao huenda kuandaliwa vizuri kwa kusagwa au kuchemsha, ambapo hutumika kama dawa ya kienyeji kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.

Dawa za kienyeji ambazo zimekwisha tengenezwa vizuri zipo katika mfumo wa vidonge vidogo vya rangi ya kijani, ambavyo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali katika mwili wa binadamu.